Kuna watu wawili ambao wamevaa sare tofauti moja wa watu Hawa ameingiza chuma fulani katika pua la ngombe huyu mwingine ameshikilia pembe ya ngombe huyu.

Kuna nyumba moja ya gorofa iliyo boromoka, kando yake kuna kijana mmoja aliyesimama mkono yake ya kulia ikiwa juu. Nyuma ya kijana huyu kuna mti ya kijani, kando yake kuna vyumba viwili vya gorofa.

Kuna wamama waliopanga foleni pamoja na watoto wao. Mtoto wa kwanza anaonekana kupewa kidonge cha dawa na daktari aliyevaa miwani. Kando kidogo kuna afisa wa polisi aliyesimama akiona kitendo hicho kikiendelea.

Kuna daktari aliyevaa barakoa pamoja na glavu. Anaonekana kumhudumia mwanamke huyo aliyeketi chini mdomo wake ukiwa wazi. Kando yao kuna wanaume wawili wanaosimama wakishughulika na mambo yao.

Kuna watu wawili ambao wamevaa barakoa kama wameshikilia mitungi miwili ya gesi. Mmoja wa watu hawa amevaa buti. Mbele yao kuna gari jeupe pamoja na mitungi mingine ya gas .